Upo uwanja ulio na nyasi za kijani kibichi mbele yake ni miua iliyopandwa kimstari. Darasa lipo ambalo lipo na madirisha mengi na michoro kwenye ukuta.

Katika mazingira ya shule yanayovutia, juu ya geti kumeandikwa, Anestar Coast Academy na ukuta ukiwa umepakwa rangi tofauti.

Katika mashindano ya mbio wapo wanariadha wanaokimbia ikiwa ni wengi, na watatu wamejitokeza mbele ikiwa aliye mbele kabisa ni Mkenya.

Upo ubao wa rangi nyeupe ulioekwa rula juu yake yapo maandishi kama yafuatayo Ijumaa Februari 2025 swali herufi ndogo hutumika.

Katika uwanja ulio na nyasi chache, na miti mirefu, nyaya tatu za stima zimepita. Yapo magoli mawili yaliyopakwa rangi, nyekundu na nyeupe.

Katika mazingira ya maji mengi, yupo mwanaume aliyevalia t-sheti ya rangi nyekundu iliandikwa Kenya na kofia kichwani mwake anaendesha mashindano ya boti.

Wapo wachezaji wa ndondi waliovalia sare za kufanana ni vilema na wamekaliwa kwenye machela wako pamoja na Mike Sonko